Kitabu cha kufuza teknolojia na mambo ya kompyuta. Kitabu hiki ni cha wanafuzi wa gredi ya saba. Kuna mchoro wa mkono.

Mchezaji mlemavu wa nchi ya Kenya akijaribu kucheza mpira, amevalia mjezi ambalo limeandikwa Kenya. Cherekwa ni mchezaji wa taifa la Kenya.

Nyumba yenye mlango iliofungwa, nyumba hii imepakwa rangi ya nyekundu na inamandishi kuonyesha kwamba nyumba hii ni ya gredi ya sita.

Kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili, kuna mchoro wa ngamia. Na watu wawili ambao wamo kwenye ngamia hawa.

Kitabu cha darasa ya pili, kitabu hiki inafunza kuhusu afya, usalama na tabia na mienendo mazuri katika jamii. Katika kitabu hiki, kuna mchoro wa mtoto na watoto wawili walioshikana ,mwingine anapiga simu.

Madawati mengi ambayo yamepangwa kwenye darasa. Dawati mbili zina rangi nyeupe na kuna kitabu juu yake.

Maandishi ya alfabeti ambayo imeandikwa kwenye ubao. Maandishi haya yameandikwa kwa ukubwa na udogo.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo limejengwa na kupakwa rangi ya mapendezo jeupe. Kuna maandiko ambayo yanaashiria kwamba wageni wanapaswa kupitia kwenye ofisi.

Wachezaji walemavu wa timu ya Kenya wakiwa kwenye magari yao ya magurudumu huku wamevalia majezi yao ya taifa la Kenya.

Maadishi ambayo yameandikwa kwenye ubao. Maandisi haya yaliandikwa kwenye tarehe, kuni nanne mwezi wa tatu ,mwaka wa elfu mbili ishirini na tano.

Maandishi ambayo imewekwa uchani, na maandishi haya yanaelezea kwamba ni siku zetu za usoni.

Mtu ambaye ameshika kipaza sauti huku anaonekana kuhutubia watu ingawa watu wenyewe hawaonekani. Nyuma yake kuna chapisho ambao huenda anaongea kwenye kongamano fulani.

Maandishi ambayo yamo kwenye kitabu, kuna michoro ya watu ambao ni familia, kuna michoro wa nyumba ndogo, kuna mchoro pia wa mtoto mdogo.

Ratiba ya shule ya Thika. Ratiba hii inasaidia kujua wakati ambapo unafaa kuwa wapi na wakati upi unafaa kuwa darasani.

Mlango ambayo imefungwa, mlango hii imebandikwa maandishi ambayo inaashiria kwamba nila darasa la kidato cha kwanza.

Kitabu cha darasa ya pili ambayo kinafunza kuhusu mazingira. Kitabu hiki ni kitabu cha mfumo mpya wa elimu katika nchi ya Kenya.

Wachezaji walemavu wa nchi ya Kenya ,wachezaji hawa walemavu wanacheza mpira wa mguu wa soka na wamepangika ili kuweza kupigwa picha.

Tarakilishi mbili ambayo yawekwa juu ya meza. Tarakilishi hizi za rangi nyeusi na kuna.

Viti vya kukalia ,viti hivi ni vya shule na hamna wanafunzi wanaokalia, viti hivi viko kwenye madarasani.

Tarakilishi ambayo imewekwa kwenye meza na nyuma yake, kuna maandiko ambako yameandikwa yakielezea kwamba tarakilishi hii ni ya kusomea pekee.